Minara mirefu ya kusafirisha umeme imesimama kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Waya za umeme zenye nguvu zinavuka angani kutoka mnara mmoja hadi mwingine zikiunda mtandao mpana wa usambazaji wa nishati. Anga lina mawingu meupe yalipambwa na bluu na mandhari yote yanaonekana tulivu na yenye nafasi kubwa ya wazi.

Hii ni sehemu ya kiwanda kikubwa kilicho karibu na bahari. Majengo yake yanaonyesha sehemu tofauti za uzalishaji na uhifadhi wa bidhaa. Mabomba na mitambo mikubwa vinaonekana vikitumika katika shughuli za viwandani. Kiwanda hiki kina mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi.

Kituo cha kusambazia umeme kimejengwa kwa miundo mbinu ya chuma yenye mnara mrefu na nyaya nyini. Ndani yake kuna mashine kubwa za usambazaji wa umeme na eneo limezungukwa na sakafu ya mawe. Anga ni ya samawati na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Nyani hao watatu wameketi karibu na kuonekana kuwasiliana kwa utulivu. Mmoja wao anaonekana mzee na anaangalia moja kwa moja mbele kwa umakini. Wengine wawili wako karibu naye kana kwamba wanamsikiliza. Nyuma yao kuna miti ya kijani kibichi na mwanga wa jua unaopenya katikati ya majani. Mazingira ni ya asili na utulivu.

Hii ni shughuli ya upandaji miti katika mazingira yenye changamoto. Mmoja anamiminia maji kwenye mche aliootesha ardhini huku mwingine akiandaa mashimo. Juhudi hizi ni za kurujesha mazingira yaliyoharibika. Ni hatua muhimu ya kuhifadhi mazingira.

Mnyama mkubwa wa porini mwenye madoa meusi mwilini anaonekana akiinama kunywa maji kwenye kidimbwi kidogo kilichozungukwa na majani ya kijani kibichi. Mnyama huyu ana mwili uliojengeka kwa nguvu. Manyoya ya majani yenye madoa yaliyosambaa sawasawa. Na macho makali yanaonyesha umakini na tahadhari.

Wanaume kadhaa wameingia ndani ya mto mchafu wakivuta taka kwa kutumia nyavu kubwa. Wanaonekana kufanya kazi kwa juhudi huku maji yakiwa meusi na yaliyojaa uchafu. Hili ni zoezi muhimu la kulinda mazingira na afya ya jamii.

Gari tatu zimesimama barabarani ndani ya bunge ya wanyama huku watu wakipiga picha kupitia madirishani. Simba moja anatembea mbele ya magari hayo kwa utulivu, kana kwamba hajali uwepo wa watu. Mandhari ya kijani na miti ya vichaka inaonyesha kuwa wapo katikati ya pori lenye utulivu.

Jua linachomeka kwa rangi ya dhahabu huku likizama nyuma ya milima. Miti mikubwa wenye matawi yaliyosambaa unasimama peke yake ukiwa kimya katikati ya mandhari ya asili. Mazingira yamejaa utulivu na mandhari ya kuvutia wakati wa machweo ya jua.

Simba ndume na jike wamelala chini ya mti wakipumzika wamezungukwa na majani na miti ishara kuwa wako porini mandhari hii inaonyesha utulivu wa wanyama katika mazingira yao ya asili wanaonekana kuwa na utulivu huku wakifuatilia mazingira yao kwa makini

Kobe anaonekana akitembea kwenye ardhi yenye nyasi na mawe. Ana gamba gumu juu ya mgongo wake lenye rangi ya kahawia na madoadoa meusi. Mazingira yanavyoonekana ni ya asili na kobe huyu yuko karibu na mimea midgo inayoota pembe zote.

Gari kubwa la kazi limeinua bomba kubwa la rangi ya bluu kwa kutumia kamba maalum za kunyanyulia. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa ujenzi wa miundombinu huenda wa kusambaza maji au gesi ardhini. Mtu mmoja ameketi ndani ya gari hilo akisimamia na sehemu ya ardhi imechimbwa kuonyesha kuwa shughuli hii inaendelea eneo la wazi.

Gari la abiria limeegeshwa kando ya barabara na mlango wake uko wazi kuashiria kuwa linapokea au linashusha abiria. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango akiwa amevaa koti la baridi, huenda anajianda kuingia au kuwasiliana na abiria waliyomo ndani.

Magari yamesimama kwenye foleni barabarani karibu na taa za trafiki yakisubiri mwanga wa kijani ili yaendelee na safari. Kuna alama ya barabarani inayoonyesha kuwa kugeuza kulia hairuhusiwi katika eneo hili. Mandhari ya mji na magari ya aina mbalimbali yanaonekana yakionyesha shughuli za kawaida za usafiri mjini.

Barabara imejaa magari aina mbalimbali yakiwemo mabasi madogo ya usafiri wa umma na magari ya mizigo. Kuna msongamano wa magari kwenye njia moja ya barabara ishara ya foleni au shughuli nyingi za usafiri katika eneo hili. Pembeni mwa barabara kuna uzio wa waya wa mwamba huku upande wa kulia ukiwa na majengo marefu ya ghorofa.

Gari la abiria lenye rang kijani limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mjini. Juu ya gari hilo kuna mzigo umefunikwa na turubai la kijani. Pembeni kuna watu wachache wakitembea na wengine wamesimama karibu na magari mengine ya abiria. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma pamoja na nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi.

Barabarani kuna msongamano wa magari ya abiria na binafsi. Watu wanatembea pembeni, baadhi wakiwa na mizigo. Pembeni kuna majengo ya biashara na miti michache. Eneo linaloonekana kuwa na shughuli nyingi za jiji.

Mirija hii mikubwa ya plastiki ina rangi ya nje nyeusi na ya ndani blue . Imewekwa juu ya ardhi ikiwa tayari kwa matumizi ya kusambaza au kuondoa maji. Muundo wake unaonyesha imetengenezwa kwa ajili ya kudumu na kushahimili mazingira magumu.

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa na kuachwa wazi. Udongo unaonekana kuwa mzito na wenye unyevunyevu kidogo. Kuna bomba refu la plastiki linalopita juu ya mchanga. Bomba likiwa ni la maji au matumizi mengine shambani. Ardhi inaonyesha dalili za kazi ya mashine labda kifaa cha kuchimba au kulimia.